Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe, aliyopo katika eneo la ndani, ikiashiria kuwa ni mtu mwenye kutoa huduma za afya, mfano wa daktari ama muuguzi mwenye kuwauguza wagonjwa.